Watu mbalimbali wamepanda mmea, na wameweka mikono yao juu yake. Afya ya mazingira inahusisha muingiliano uliopo kati ya mazingira na afya ya binadamu.

Chupa zimekusanywa eneo moja na zinapakiwa kwenye gari kwaajili ya kupelekwa kwenye kiwanda na kutegenezwa upya, ni namna moja wapo ambayo itasaidia kuleta afya ya mazingira na kuepukana na magonjwa hatarishi.

Sehemu ya eneo kubwa lililojengwa hospitali ni taasisi iliyojengwa na kuwekwa wataalamu mbalimbali wa afya, vifaa vya uchunguzi wa magonjwa pamoja na kutolea matibabu.

Daktari pamoja na muuguzi wanashirikiana kutoa huduma ya matibabu kwa mgonjwa. Amekaa kwenye kiti na ametoa mkono wake kwa ajili ya kutolewa damu ili kufanyiwa vipimo, vifaa tiba pamoja na dawa zipo mezani.

Daktari anamchoma mgonjwa sindano ya ganzi kwenye fizi ili aweze kumng'oa jino. Mgonjwa amekaa kwenye kiti na amefungua kinywa chake kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Vifaa tiba pamoja na jokofu vipo ndani ya chumba cha matibabu,

Mtu wa madawa anaisoma moja wapo kwaajili ya kuwauzia wateja wake, zimepangiliwa kwenye makabati ya wazi na zimewekwa kwenye vifungashio tofauti tofauti , juu yake kumeandikwa jina la dawa, ujazo, pamoja na maelekezo ya kuzitumia.

Watoto wadogo wamebebwa na wazazi wao na kukaa kwenye viti katika eneo la kupatiwa huduma za kiafya. Muuguzi anapita kuchukua kadi zao. Daktari wa watoto anahusika kuwapatia huduma zote za kitabibu.

Dawa za aina tofautitofauti kwa ajili ya kutibu binadamu, zinauzwa dukani. Zimewekwa kwenye vifungashio vya aina tofautitofauti. Kwa juu vimeandikwa umri wa kutumia, jina pamoja na matumizi. Zimewekwa katika muundo wa vidonge pamoja na kimiminika.

Vitunguu maji, ndimu, mafuta yaliyopo kwenye chupa, vyote vipo mezani na hutumika kwa kutengenezea dawa za asili. Dawa za asili hutengenezwa kutokana na maarifa, ujuzi, na vitendo vilivyo na mizizi ya imani za kitamaduni, kwenye jamii mbalimbali.

Mojawapo ya mti unaotumika kwa kutengeneza dawa za asili umeota kwenye msitu. Dawa za asili hutengenezwa kutokana na maarifa, ujuzi, na vitendo vilivyo na mizizi ya imani za kitamaduni kwenye jamii mbalimbali.

Bidhaa mbalimbali zinazotokana na wanyama pamoja na mimea zimepangiliwa chini kwenye vyungu na kwenyesanduku, lililotengenezwa kwa mbao, zinaweza kutumika kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali. Dawa za asili hutengenezwa kutokana na maarifa, ujuzi na vitendo vilivyo na mizizi ya imani za kitamaduni kwenye jamii mbalimbali.

Dawa zimetengenezwa kwa mfumo wa vidonge na zipo kwenye kichoteo zimewekwa mezani zinaweza kutibu magonjwa mbalimbali kwa binadamu. Dawa za asili hutengenezwa kutokana na maarifa, ujuzi na vitendo vilivyo na mizizi ya imani za kitamaduni kwenye jamii mbalimbali.